Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme, kilichojengwa karibu na chanzo cha maji. Kikitumia nguvu ya maji kama nishati mbadala kusaidia upatikanaji wa umeme wa uhakika, kwa jamii na maendeleo ya taifa.

Nguzo ya umeme imesimama pembeni ya ghorofa refu nyaya zake zikiwa zimeunganishwa vizuri kuelekea maeneo mbalimbali, ikiashiria huduma ya usambazaji wa umeme katika maeneo ya mjini hivyo husaidia katika biashara pamoja na shughuli tofautitofauti.

Nguzo za umeme zimepangwa kwa mpangilio mzuri kando ya barabara kuu, zikitoa huduma ya usambazaji umeme kwa maeneo ya jirani. Nguzo hizi zinauganisha mistari ya umeme iliyopita juu ya barabara, zikihakikisha nishati inawafikia watu na biashara kwa ufanisi. Mandhari hii inaonyesha umuhimu wa miundombinu, katika matokeo ya jamii.

Nguzo ya umeme iliyosimama imara pembezoni mwa ukuta wa nyumba, ikiwa na waya nyingi zinazielekea katika maeneo tofauti ikihakikisha usambazaji wa umeme katika nyumba na taasisi mbalimbali za karibu kazunguka maeneo hayo .

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme, kilichojengwa karibu na ziwa. Kina vifaa vikubwa vya kisasa, vinavyotumika kutoa nguvu za umeme kwa mikoa mbalimbali. Eneo hilo lina shughuli nyingi za kiufundi na wafanyakazi wakisimamia mashine hizo kwa umakini mkubwa.

Mitambo mikubwa inayotumika kuzalisha umeme, huku moshi mweupe ukitoka sehemu zake, ikionyesha shughuli za nguvu na uzalishaji wa umeme katika kiwanda au eneo maalumu. Hali hii inaashiria mchakato wa kuzalisha nishati kwa kutumia vifaa vya umeme vya kisasa na viwanda vikubwa.

Nguzo kubwa ya umeme imesimama imara ikitoa umeme maeneo mbalimbali, ina nyaya zinazozunguka kwa mpangilio mzuri zikihudumia nyumba, biashara na viwanda. Nguzo hii ni sehemu muhimu ya usambazaji wa umeme kwa jamii ikiimarisha maendeleo ya vijiji au jiji.

Mtambo mkubwa wa umeme, wenye mnara wa chuma na nyaya nyingi, umejengwa kwenye eneo maalumu, mashine zake zikisambaza umeme kwa mitambo mingine, ikiwezesha upatikanaji wa nishati katika maeneo ya jirani.

Kibao cha tahadhari chenye umbo la pembe tatu, chenye ufito wa rangi nyekundu, ikiwa na picha ya mtu anayefanya kazi, ikiashiria eneo la matengenezo ya barabara au shughuli za ujenzi zinazoendelea mbele.

Taa ya barabarani yenye mwanga wa kijani, ikionyesha alama ya mtu anatembea. Huku namba thelathini na nne ya rangi ya chugwa inayoonekana juu, ikiashiria idadi ya sekunde zilizobaki kwa watembea kwa miguu kuvuka salama.

Watu mbalimbali waenda kwa miguu wakiwa wanavuka sehemu ya barabara yenye alama ya pundamilia huku magari mawili yakiwa yamesimama, kuashiria kuwa sheria za barabarani zinafuatwa kwa umakini na kwa kuzingatia, ili kudumisha usalama katika barabara hizo kwa wasafiri.

Barabara iliyopo katika hatua ya ujenzi, huku vumbi likipaa hewani na alama za mawe pembeni zikionyesha mipaka, mazingira yanaonyesha juhudi kubwa katika kuboresha miundombinu ya usafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Gari maalumu kwa ajili ya kutengeneza barabara, linalotumika kusawazisha na kuhimarisha uso wa barabara hiyo. Hii huchangia kuboresha miundombinu na kuwezesha usafiri wa haraka na usalama kwa kusaidia maendeleo ya maeneo mbalimbali na kuwezesha usafirishaji mzuri wa watu pamoja na bidhaa.

Pikipiki mbili zilizoegeshwa eneo la kuwekea chaji, kila moja likiwa na dereva wake. Wakisubiri kujaziwa pikipiki hizo kwa ajili ya kupata nguvu tena na kuanza na safari yao ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine au kupakia abiria.

Dereva wa pikipiki, aliyebeba kiroba kikubwa, huku pikipiki ikiwa imeegeshwa pembeni yake. Hii hutoa huduma muhimu ya usafirishaji wa bidhaa na mizigo midogo, ikirahisisha maisha ya wakulima na wafanyabiashara kwa kusafirisha vitu haraka na kwa ufanisi katika maeneo mbalimbali.

Pikipiki mbili zilizosimama mbele ya eneo la kuwekea chaji kila moja, likiwa na dereva wake, wamesimama kwa makini. Eneo hili limeandaliwa kwa ajili ya kuchaji betri za pikipiki za umeme, likiwa na vifaa maalumu vinavyosaidia kupunga uchafuzi wa hewa na kuboresha usafirishaji wa haraka.

Barabara ya lami iliyotengenezwa vizurii, inaonekana wazi pembeni kukiwa kuna barabara ya udongo iliyochongwa. Wakati huo bado hamna hata gari moja linalopita, lakini barabara hiyo ikiashiria usafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Watu mbalimbali wanaojishughulisha na ujenzi wa barabara wakitumia dhana na mashine za kazi, mbele yao kuna gari kubwa linalotengeneza lami likisaidia kufanikisha kazi hiyo kwa haraka na kwa ufanisi.

Watu kadhaa wameonekana wakitembea barabarani katikati ya jiji. Huku magari ya aina mbalimbali yakiwa yameegeshwa pembeni mwa njia. Mandhari hiyo ikionyesha shughuli nyingi za mjini, zinavyohusisha usafiri wa watu na bidhaa kwa ufanisi mkubwa.

Magari mbalimbali yakiendeshwa barabarani yakiwa katika msongamano wa kawaida. Yakisafirisha abiria na mizigo kwa usalama kuelekea maeneo tofauti, ndani ya mji na vijijini. Barabara zikiwa zimejaa magari ya aina tofauti, kama magari ya abiria, pamoja na pikipiki na magari madogo.

Miundombinu ya mfumo wa mabomba na sehemu za chini, ambayo huhifadhi na kusafirisha maji machafu kutoka kwa nyumba, viwanda au maeneo mbalimbali na kwenda kwenye mabwawa au vituo vya kuchakata taka.

Mwanamke anayefanya usafi wa mazingira akifagia kwa bidii barabara katika eneo husika, akikusanya taka ndogo zinazopatikana na kutapakaa ili kuweka eneo hilo safi. Ishara ya huduma muhimu za udhibiti wa taka mjini.

Pipa ndogo la plastiki kwa ajili ya takataka za ndani, lililotengenezwa kwa mfumo wa mitobomitobo ili kuruhusu hewa kupita na hivyo kuzuia harufu. Likiwa limekaa sehemu sahihi kwa ajili ya kuwekea takataka za karatasi pamoja na vyakula.

Pipa la taka lenye uchafu wa nyumbani hutoa njia ya kuondoa takataka katika mazingira ya makazi, hii husaidia kudhibiti uchafu na kuzuia kusambaza kwa magonjwa hivyo kuboresha afya ya familia na jamii kwa ujumla.

Pipa dogo la plastiki lenye rangi la bluu kwa ajili ya takataka za ndani kama vile karatasi, vyakula na uchafu mwingine yenye mitobomitobo kwa ajili ya kupitisha hewa na kuzuia harufu likiwa limejaa matakataka ndani.

Magari kadhaa maalumu ya kubeba taka, yameegeshwa kwenye eneo kubwa lililotengwa kwa ajili ya kutupa takataka, yakionyesha shughuli za ukusanyaji na usafirishaji wa taka katika juhudi za kudhibiti uchafuzi wa mazingira mjini.

Mapipa matatu meusi yaliyoandikwa maneno tofautitofauti yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakitumiwa kutenganisha aina mbalimbali za taka, usafi na ufanisi katika usimamizi wa mazingira. Eneo hilo linaonesha umuhimu wa kuzuia uchafuzi wa mazingira.

Mapipa ya taka yanapangwa kwa mapangilio ili kuwezesha ukusanyaji na usafirishaji wa hizo takataka sehemu husika. Hii huchangia kuhifadhi usafi na afya ya jamii kwa kupunguza uchafuzi wa mazingira, na kuzuia magonjwa yanayosababishwa na taka zisizosimamiwa vizuri.

Gari kubwa lenye rangi ya kijani maalumu kwa ajili ya kukusanya taka, lililosimama pembeni ya barabara, likiwa na kontena kubwa ambalo taka hizo huwa zinawekwa, huku mazingira yakiwa yamesafishwa vizuri kuonyesha mpango madhubuti wa usafi katika mitaa.

Mtu anayesafisha eneo lenye takataka nyingi huchukua hatua muhimu za kusafisha na kuondoa taka hizo, Ili kuahakikisha mazingira ni safi na yenye afya, Hii hupunguza madhara ya uchafu na kuimarisha usafi wa jamii kwa ujumla.

Mifuko ya taka iliyo wekwa kwa mpangilio maalumu katika eneo la wazi, ikiwa imesheheni takataka, zisizoweza, na zile zinazoweza kurejeshwa, ili kuwezesha usimamizi bora wa mazingira.

Sehemu sahihi iliyoandaliwa kwaajili ya kuweka takataka mbalimbali. Ikiwa na mabegi na kontena maalumu yanayosaidia kusafirisha na kudhibiti taka ili mazingira yaendelee kuwa safi na salama.

Mapipa mawili ya rangi ya bluu, yamewekwa pembezoni mwa ukuta. Yakionyesha utaratibu maalumu wa ukusanyaji wa taka kwa lengo la kuweka mazingira safi na kuhamasisha usafi wa jamii kwa kutumia vifaa maalumu vya kuhifadhi takataka.

Mwanamke anayefagia eneo la barabara ili kuondoa taka na uchafu, ikiwa ni sehemu ya kusaidia kuweka mazingira safi na afya kwa watu. Pia, kupunguza magonjwa yanayosababishwa na uchafu, na kuimarisha usafi wa jamii katika suala zima la kudhibiti takataka.

Watu waliovaa mavazi ya kazi, wapo kwenye eneo la usafishaji taka. Gari linashusha takataka kwenye sehemu maalumu. Hii huchangia utunzaji wa mazingira kwa kupunguza uchafu na kuimarisha usafi wa maeneo ya mjini.

Gari la blue lililoegeshwa kando ya barabara likiwa na tanki kubwa juu yake ,limeandikwa maneno yanayoonyesha huduma ya kusambaza maji safi likiwa limeandaliwa kwa usambazaji wa maji kwenye maeneo yenye uhitaji ,gari hili linaonekana likiwa safi nai liko tayari kuwahudumia wananchi ,tanki lake limefungwa kwa uimara kuhakikisha usafi na usalama wa maji yanayo sambazwa.